Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha vipimo vya meno, huku madaktari wawili wakimsaidia kwa umakini wakiangalia na kutoa huduma ya kitaalamu ya meno ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno yenye vifaa vyote muhimu na utunzaji wa afya ya kinywa na meno.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu, akipatiwa huduma ya meno, huku daktari wa meno akitumia vifaa vya kisasa kutibu meno yake kwa usahihi, kuhakikisha usafi wa kinywa na afya bora, huku mazingira ya hospitali yakiwa safi na yaliyoandaliwa kwa njia ya kitaalamu.

Mwanamke akipatiwa huduma ya meno kwa makini, kutoka kwa daktari bingwa wa meno katika kliniki iliyotengenezwa kwa viwango vya juu. Ambapo vifaa vya kisasa, vinatumika kuhakikisha usafi na usalama wa matibabu bora ya meno pamoja na kuondoa maumivu. Ikilenga kuboresha afya ya kinywa na tabasamu la mgonjwa.

Mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha matibabu, akiwa amefungua mdomo wake huku kifaa cha kumulika kikielekezwa moja kwa moja kwenye sehemu ya meno, na daktari wa meno akiendelea na uchunguzi au matibabu katika mazingira safi ya huduma za afya ya kinywa na meno.

Mwanamke ameketi kwenye viti maalumu cha kliniki ya meno huku madaktari wawili wakimpatia huduma kwa uangalifu mkubwa, wakitumia vifaa vya kisasa vya matibabu ili kuhakikisha afya ya meno yake inakua bora na kuondoa maumivu yoyote aliyokuwa nayo kwa ustadi na ujuzi wa hali ya juu.

Wagonjwa wameketi kwenye viti ndani ya eneo la hospitali kila mmoja akiwa na hali yake ya kiafya huku akiangalizwa na wahudumu wa afya baadhi wakisubiri vipimo na huduma maalum na mazingira yakiwa safi na yaliyopangwa vizuri kuhakikisha usalama na urahisi wa huduma

Jengo maalumu la hospitali, limejengwa kwa muundo wa kisasa na lina sehemu mbalimbali za huduma za afya, ndani kukiwemo na vyumba vya wagonjwa, ofisi za madaktari, maabara za upimaji wateja na wagonjwa wanaoingia kwa utaratibu maalumu, ili kupata matibabu bora na huduma za afya kwa ufanisi.

Ndani ya chumba maalumu chenye rafu kubwa, iliyojaa vitabu na kompyuta ikiwa mezani, daktari ameketi mezani akipitia maandiko na vifaa vyake kwa makini, akitumia rasilimali hizo kuhakikisha huduma za kitabibu zinatolewa kwa ufasaha, na kwa kufata taratibu za kitaalamu.

Madaktari wamesimama kando ya mgonjwa alielalia kitanda cha upasuaji wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya upasuaji barakoa na glavu wakiendelea kwa umakini mkubwa kufanya upasuaji wa ndani kwa kutumia vifaa vya kisasa vya matibabu, huku mazingira yakiwa safi na yaliyopangwa kikamilifu kihakikisha mafanikio ya upasuaji.

Wauguzi wamevalia mavazi safi ya hospitali, wakiwa kwenye eneo la huduma wakitoa dawa kwa wagonjwa mbalimbali kwa utaratibu uliopangwa, huku wakihakikisha kila dawa inatolewa kwa kipimo sahihi, usafi unadumishwa na wagonjwa wanapata muongozo wa matumizi sahihi ili kuimarisha afya zao.

Madaktari wamesimama wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya upasuaji barakoa na glavu, wakiendelea kwa umakini mkubwa kufanya upasuaji kwa mgonjwa huku mazingira yakiwa salama na safi yaliyopangwa kikamilifu kuhakikisha mafanikio ya upasuaji.

Rafu kubwa zimejaa kasha mbalimbali, zenye chupa za dawa zikipangwa kwa mpangilio wa kisasa, ndani ya chumba maalum cha huduma za afya, huku muhudumu wa afya akiendelea kuangalia na kusimamia huduma za upatikanaji wa dawa hizo, kuhakikisha kila kitu kipo sawa kwa wagonjwa wanao hitaji huduma kwa wakati na kwa usahihi.

Mtoto mchanga ameketi kwa utulivu kwenye kifaa maalum cha kupimia uzito, mazingira yakiwa safi na akiwa ametayarishwa vyema kwa kuhakikisha kipimo kinakuwa sahihi na mtoto hatapata usumbufu wowote.

Mwanamke anabeba mtoto wake mkononi kwa makini akimlinda na kuhakikisha anasimama kwa usalama, huku mandhari ikionyesha hali tulivu na inayofaa kwa watoto ikitengeneza mazingira ya utunzaji na malezi kwa watoto wadogo.

Daktari amesimama kando ya mtoto aliyelala kwenye kifaa maalumu cha kupima na kumtathmini, akitumia vifaa vyote vya kisasa kuhakikisha afya ya mtoto inazingatiwa ipasavyo, huku mtoto akiwa amepumnzika kwa utulivu na mazingira yakiwa salama kwa uchunguzi wa kiafya.

Wanawake kadhaa wameketi kwa utulivu huku akibeba watoto au mikononi, na mhudumu wa afya akiwa anampima mtoto mmoja uzito kwa kutumia kifaa maalumu katika mazingira ya huduma ya afya ya watoto.

Katika mazingira safi ya huduma za afya ya jamii watu kadhaa wameketi kwa utulivu wakisubiri huduma, huku mhudumu wa afya akimchoma sindano ya mkono mmoja wao kwa uangalifu kama sehemu ya kampeni ya kinga na uhamasishaji wa usafi wa mwili na mazingira.

Makasha yenye maandishi na picha yamepangwa vizuri, yakiwa na vitu mbalimbali vilivyotumika kutengeneza dawa za asili. Huku kila kipengele kikiwa kimewekwa kwa utaratibu unaoruhusu kupata na kutumia viungo kwa urahisi na usafi.

Kasha limepambwa kwa picha ya vitunguu, ndimu pamoja na chupa ya dawa kwa umakini, likiwa limewekwa kwenye rafu maalum katika chumba kilichoandaliwa kwa ajili ya kutengeneza na kuhifadhi dawa za kienyeji huku mazingira yakiwa safi na salama kwa ajili ya utunzaji wa mimea.

Mwanamke amesimama shambani, akichuma majani mabichi kutoka kwenye mimea mbalimbali, inayotumika kutengeneza dawa za asili, akahifadhi kwa makini majani hayo ili kuhifadhi ubora na mali yake ya tiba, huku akizingatia hatua zote za usafi na uangalizi wa mazao.

Mmea wenye maua umestawi vizuri, ukiwa na rangi ya angavu, na majani yenye afya, umewekwa kwenye eneo lililo safi na la kutulia, likionyesha uwezo wake wa kutoa nyenzo za dawa asilia zinazotumika kutibu magonjwa, na kudumisha afya kwa njia ya mitaa na desturi za asili.

Makasha ya dawa yamepangwa kwenye sehemu maalumu kila moja likiwa na maandishi yanayoelezea aina na matumizi yake, huku mazingira yakionekana safi na yenye utaratibu, kuhakikisha kwamba mtu yeyote anapohitaji kutumia dawa hizo anaweza kuzipata kwa urahisi na kwa usalama.

Meza zimejaa chupa mbalimbali zenye dawa za kienyeji zilizotengenezwa kwa kutumia mimea na viungo vya asili. Ambapo watu wamekusanyika ili kujifunza na kubadilisha uzoefu kuhusu matumizi ya tiba asilia za kienyeji, zinazotumiwa kutibu magonjwa mbalimbali kwa njia ya asili bila kutumia madawa ya kemikali.

Chupa ya dawa yenye maandishi imewekwa kwa uangalifu, ikiashiria matumizi ya tiba asilia inayotokana na mimea au viungo vya kiasili, vinavyotumika katika kuponya au kupunguza madhara ya magonjwa mbalimbali. Maandishi yaliyopo yanaeleza matumizi na viambata vya dawa hiyo ya kienyeji.

Majani ya kijani yenye umuhimu wa kitiba, yameoteshwa kwa uangalifu ndani ya vyombo vya plastiki, vilivyopangwa kwa mpangilio maalumu ikiwa ni sehemu ya juhudi za kutunza na kukuza mimea ya tiba asilia, inayotumika kutengeneza dawa mbalimbali za kienyeji.